Ndizi zilizoiva, matunda yaliyokomaa tayari kwa matumizi. Watu wamesimama inawezekana ni wateja au wauzaji sokoni. Viazi vingi vilivyoekewa pamoja cha kwa ajili ya kukunza, ngunia iliyobeba bidhaa karoti zilizoekwa pamoja zikiwa tayari kwa kuuza.